Mwanamke akiwa hospitalini, amemshikilia mtoto mchanga, huku akionyesha furaha na upendo, amevalia mavazi ya hospitali na ameketi kitandani, huku pazia la chandarua likining'inia juu.

Watu kadhaa wamesimama pembezoni mwa shimo kubwa lenye matope na maji. Linaloonekana kutokana na momonyoko au mafuriko, sehemu ya chini ina muundo wa zege unaoweza kuwa kifaa cha kupitishia maji kama daraja dogo au mfereji.

Wahudumu wa afya wanatoa chanjo kwa mtoto anayeshikiliwa na mzazi, huku mmoja wao akiwa amevaa fulana yenye maandishi measles, rubella campaign . Mazingira yanaonyesha kampeni ya chanjo dhidi ya surua na rubela.

Mtu moja aliyevalia shati nyeusi amesimama mbele ya darasa. Darasa limejaa wanafunzi wengi, wanafunzi hao wameinua madaftari yao juu. Kando ya darasa kuna mabango ambayo ni ya kiserikali.

Mzee mmoja mwenye shati ya samawati na kilemba kichwani amekaa kitini. Kando yake kuna watu wawili ambao wamesimama na mmoja ameshikilia kipima joto. Wa pili naye ameshikilia mashine ingine ya matibabu.

Kundi ya watu waliovaa vest za bluu lenye nembo imekusanyika ndani ya ukumbi, wengine wakiwa na vitabu mkononi. Begi jekundu lenye alama nyeupe lipo chini karibu na baadhi yao.

Mtu mmoja aliyevalia suti ya buluu na viatu nyeusi, anaonekana akishikilia chombo cha kuoshea vyoo, huku kando yake kuna mtu mwingine ambaye anammwagilia maji.

Mtu aliyevalia shati ya kijivu anaonekana akimfanyia mgonjwa aliyelala kwa kitanda mazoezi. Mazingira ya ndani yanaonyesha kuwa mahali hapo ni hospitalini ama mahali pa huduma ya afya.

Mfanyikazi wa afya akiwa kwenye sare nyeupe. Anatunza sindano wakati mtoto anazuiliwa kwa mkono wa mzazi. Watu wengi wanaonekana nyuma na mazingira yanaonyesha kituo cha chanjo cha umma.

Muuguzi mmoja wa afya, amevalia nguo ya bluu na kofia ya bluu. Huku akimshugulikia mgonjwa aliyelala kwa kitanda cha hospitali. Kando yake kuna mashine mbalimbali za kutibu wagonjwa.

Muuguzi wa afya amevalia koti jeupe na ameweka macho yake kwenye mashini ya kuangalia macho. Mbele yake kumekaa mgonjwa ambaye anaangaliwa macho yake ili waweze kugundua tatizo ni gani.

Mtu mmoja alyevalia shati nyeupe na kofia ameketi kwenye kiti cha kijivu. Kando yake amesimama msichana mmoja ambaye amevalia nguo ya blue na barakoa huku ameshika sindano iliyojaa dawa na kumdunga katika mkono wa juu.

Watu wawili wameketi ndani ya hema. Mmoja amevalia nguo ya manjano na amevalia mask usoni huku mkono wake umeshikilia kalamu. Mezani kuna dawa ya sanitizer na upande wa kulia kuna makaratasi.

Moshi mkubwa meeusi umejaa juu angani. Chini yake kuna gari ambalo linateketea. Nyuma ya magari hao kuna kundi la watu ambao wanashuhudia kinachoendelea. Chini kuna nyasi ambayo imemea vyema.

Watu wawili wamesimama mbele ya jumba ambalo limeandikwa girls toilet. Mmoja amevalia shati jeupe na mwingine amevalia kilemba kichwani. Kando yao kuna tenki ya kuoshea mikono na juu yake kuna maandishi ambayo yamendikwa wash your hands here .

Mkono wa mtu umeunganishwa na vifaa vya kitibabu vya kielektroniki na nyaya ikiashiria uchunguzi wa kiafya au tiba ya viungo. Kifaa kilichofungwa kwa mikanda pia kinaonekana huenda kikiwa sehemu ya kifaa cha mazoezi ya mwili au ufuatiliaji.

Mtu mmoja aliyevalia aproni ya manjano na kofia ya kijivu amesimama mbele ya kidude cha kutoa sabuni. Mbele yake kuna sinki ya kunawa mikono na nyuma yake kuna jengo kuwa la nyumba.

Chupa ya dawa ambayo ina nembo ambayo inaandikwa yellow fever iko kando ya sindano ambayo imefungwa. Nyuma kuna chupa zingine, zinazofanana hiyo. Kando na chupa hizo pia kuna chupa nyeupe ambazo zina vifuniko vyeusi.

Kikundi cha wahudumu wa afya, kimeweza kukusanyika pamoja kwa chumba cha theatre . Kwenye kitanda cha hospitali amelala mgonjwa ambaye anafanyiwa upasuaji. Juu kuna taa nyingi ambazo zimewashwa na kuna mashini tofauti tofauti za kutibu ugonjwa.

Chupa ya virutubisho imeandikwa Iron Plus kutoa kwa Doctor's Recipe, ikiwa na vidonge vya mboga sitini. Maelezo yanaonyesha husaidia kuongeza kiwango cha madini ya chuma, kuimarisha seli nyekundu za damu na uzalishaji wa nishati.

Kikundi cha watu watatu wamevalia mashati ya samawati na barakoa. Wameweza kuzingirwa na kikundi kingine cha watu. Mwanamke mmoja amesimama mbele na anajaribu kupa maelezo kuhusu jambo fulani.

Watu watano wanatembea shambani wakiwa wamevaa mavazi ya kinga meupe na glavu ya kijani wakiwa na vifaa vya kunyunyizia mgongoni. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kudhibiti wadudu au magonjwa ya mimea shambani.

Mtu mmoja amebeba mtungi wa manjano mgongoni huku akiwa amevalia mavazi yenye rangi angavu na kitambaa chekundu begani. Kwa nyuma mwingine pia anaonekana na mtungi, ikionyesha hali ya kawaida ya kubeba maji eneo ya vijijini.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya matibabu, ya bluu na glavu wanafanya utaratibu wa kinywa, kwa mgonjwa aliye lala kwenye kiti cha meno. Kilichofunikwa kitambaa cha bluu. Vifaa vya meno vinaonekana: kutumika katika huduma hiyo.

Mtu mmoja aliyevalia kofia nyeupe anaingia katika mlango wa jumba ambalo limeandikwa public toilet . Kando yake kuna maua ambayo yamepandwa na fensi ambayo imetengenezwa . Kwenye sehemu ya kando kuna nyasi ambayo inamea.

Mtu mmoja aliyevalia nguo ya manjano na gambuti nyeupe anaonekana akipita katika sehemu ya mvua huku amevaa kikapu cha samawati ambacho kina dawa ndani. Kando yake kuna maji mengi.

Watu wawili wanasukuma pikipiki kwenye eneo lenye mafuriko. Maji ya rangi ya udongo yakitiririka juu ya ardhi. Container la njano limefungwa juu ya pikipiki, na mandhari ya nyuma inaonyesha miti katika mazingira ya vijijini.

Mtu mmoja aliyevalia mavazi ya kujikinga, ameweza kushikilia mashini ya kunyunyuzia dawa. Kando yake kuna fensi ya mabati na maua ambayo yamepandwa.

Maji ya mafuriko yamejaa mbele ya jumba ambalo limeandikwa Ahero County Hospital . Kando ya jumba hilo, kuna hema ambalo limefunikwa. Katika sehemu ya kando, kuna mimea ambayo imemea na maua ambayo imepandwa.

Kope la vidonge vya vitamin D limeegemea na vidonge vichache vinatapakaa karibu nalo. Lebo ya kopo inaonyesha high potency vitamin D na inataja kuwa kuna hundred tablets ndani. Hii ni kirutubisho cha lishe.

Kuna watu wanne wakiwa nje na mmoja wao anaonekana akinawa mikono kwenye kituo maalum cha kunawia mikono. Wote wamevaa barakoa. Mazingira yanaonekana kuwa ya vijiji au sehemu yenye mimea mingi.

Mtu aliyevalia shati ya manjano, suruali ya bluu na begi la kijani, anasafisha begi kwa uangalifu kwenye kituo cha zege chenye bomba na sabuni. Anaonekana kuzingatia usafi, huku akiwa na barakoa usoni kama tahadhari ya kiafya.

Watu wawili wapo kwenye mazingira ya afya, mmoja akishika sindano, tayari kwa chanjo au matibabu. Huku mwingine amebeba mtoto, mandhari inaonyesha maandalizi ya huduma ya afya kwa watoto.

Mwanaume amesimama kando kando ya meza ya biashara sokoni, ambapo kuna mitungi ya chupa zenye vitu mbali mbali. Huenda ni viungo au chakula. Vitu vya kupamba kama bangili au mikufu, vimeanikwa na kuna watu wengine nyuma wakielekea vibanda vingine sokoni.

Watu kadhaa wamesimama karibu na kitanda cha hospitali ambapo mtoto mchanga amebebwa na mtu aliyeketi. Vifaa vya kimatibabu viko upande wa kitanda na hali inaonyesha tukio la uzazi au kumwona mgonjwa aliyejifungua.

Watu wawili wanatembea kwenye maji yaliyotuama. Yanaonekana kama mafuriko. Wakipita eneo lenye nyumba, zilizozeekwa, kwa mabati na nyasi. Mtu mmoja anashikilia fimbo na mwingine amebeba kitu begani.

Mwanamke aliye na nywele refu na ambaye amevalia shati ya samawati, anaonekana kuingiza mkono wake ndani ya kifaa cha incubator ambacho kina mtoto ndani. Mandhari ya ndani yanaonyesha kuwa, hii ni sehemu ya hospitali.

Wanawake wawili ambao wamevalia nguo za bluu wamesimama kando ya incubator ambazo zina watoto. Chumba hicho kimejaa vifaa vya kusaidia watoto hawa kuishi katika mazingira mema ili wawe na afya bora.

Vitu mbalimbali vimeandaliwa juu ya kitambaa cheusi na chekundu . Ikiwa ni pamoja na chupa ya bluu , vyombo vidogo , sahani iliyojaa vifupa na mayai pamoja na kamba . Viatu vya mtu vinaonekana kwa upande wa juu vikionyesha eneo la ardhi .

Mtu amelala kwenye kiti cha hospitali, huku mhudumu aliyevaa shati la buluu na glavu akishika kifaa cha meno. Meza ya pembeni ina vifaa vya kitibabu, na mandhari inaonyesha mazingira ya kliniki yenye kuta za kijani na viti vya ziada.

Mtu anapokea sindano kwenye mkono wa juu kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe lenye mikono ya manjano. Nyuma kuna watu kadhaa akiwemo aliyevalia shati la cheki chekundu na nyeusi wakionekana kutembea au kusimama kwenye mazingira ya nje.

Gari kadhaa zimezama kwenye maji mengi ya mafuriko barabarani. Baadhi ya magari kama lile la kijani kibichi na vikapu nyeusi yamezama karibu kabisa, huku magari mengine yakionekana yamezama kwa kiasi .Majengo yanaonekana nyuma.

Mkono wa kulia umeshikilia chupa nyeupe ya dawa. Chupa hilo lina kifuniko nyeupe. Mkono wa kushoto umeshikilia kadi, ambayo ina maelezo ya jinsi ya kutumia dawa hiyo.

Vilal moja iliyo katikati imeandikwa single doze measles, mumps, rubela virus vaccine , ikiwa imesimama mbele ya sindano mbili zenye vichwa vya rangi ya chungwa na njano. Vilal zingine zenye vifuniko kwa buluu ziko nyuma yake.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe na barakoa anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mwanamke huyo ameshikilia kifaa cha matibabu mkononi.

Tuktuk kadhaa zinapitia mafuriko makubwa barabarani. Maji yamepanda juu ya magurundumu ya gari na mawimbi yanatokea kutokana na harakati za magari. Mtu mmoja ameketi kwa pikipiki iliyo nyuma akiwa ameshikilia mwavuli.

Mtu mmoja aliyevalia glovu nyeupe, ameshikilia kichwa cha mtoto, ilihali mtu mwingine ambaye amevalia glovu nyeupe, ameshikilia mkono wa juu wa mtoto na anaingiza dawa katika mkono ya mtoto.

Chupa yenye maandishi polio vaccine injection imewekwa karibu na sindano ya stethoskopu nyekundu juu ya mandhari ya bluu. Vifaa hivi vinaonyesha maandalizi ya huduma ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio na hii inaleta taswira ya matibabu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti nje, akipokea chanjo pekani kutoka kwa mtaalam wa afya . Wote wawili wamevalia barakoa mtaalum mwingine wa afya yuko hapo nyuma. Sehemu hio ni sehemu ya nje.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga ya njano na glovu nyekundu, wanashughulikia mitungi ya rangi ya samawati na pipa jeusi kwenye eneo la viwandani, lenye mabomba na miundo ya chuma.

Bidhaa za Zephania herbal clinic za kutibu ugonjwa wa kisukari zimeonyeshwa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio. Kila chupa ina lebo nyeupe na kijani na baadhi ya chupa zimeonyeshwa namba ya simu kwa mawasiliano.

Wataalam wawili wamevaa koti jeupe wakifanya kazi ndani ya kabati la usalama wa kibayolojia. Ndani yake kuna vifaa vya maabara kama vile mipira, chupa za majaribio na kimiminika cha njano.

Chupa yenye kofia ya njano ina maandiko ya Nature made iron with vitamin C gamis ,ikionyesha kirutubishio chenye thamani kamili ya kila siku ya madini ya chuma ya manufaa ya vitamin C kwa ufyonzwaji.

Ndani ya gari ya ambulanci , kuna kiti cha mgonjwa, mataa yako juu. Kuna kiti kingine mbele. Kando kuna vifaa vya hospitali na nje ya gari ya ambulanci kuna gari nyingine jeupe ambayo imepakia nyuma.

Watu wanne wamevaa suti nyeupe za kujikinga na kinga nyekundu mikononi. Mmoja anatumia kifaa cha kunyunyuzia labda akiua wadudu au kutoa disinfectant kwenye kitu fulani kinachofanana na jukwaa.

Mwanamke aliyevalia koti nyeupe, barakoa na miwani ameshikilia sindano na chupa ya dawa, huku akiivuta na mkono mwingine. Kando yake kuna umati wa watu ambao wamepanga laini .

Muuguzi amevaa fulana nyeupe na kitambulisho shingoni akiwa anajiandaa kutumia sindano. Watu wengine wameketi nyuma baadhi wakiwa na barakoa na hema lililosheheni vifaa vinaashiria kampeni ya chanjo ya hadhara.

Chupa ya rangi ya kijani kibichi, na nyeupe, na yenye kifuniko nyeupe, ina lebo ambayo imeandikwa, Jini Sugu. Hili ni dawa ambalo imetengenezwa kutibu maradhi ya kiasili.

Chupa kadha za chanjo na homa ya manjano imepangwa kwa mstari, kila kimoja kikiwa na dosi tano. Kofia za manjano na maandishi ya maelekezo ya kutunzwa kwenye joto maalum yanaonyeshwa kwenye mandishi ya matumizi ya haraka katika huduma za afya ya jamii.

Daktari amevalia koti jeupe la maabara na tochi kichwani, akishikilia kifaa kidogo na kuangalia chini. Watu wengine wako nyuma na kuna chupa ya maji ya rangi ya zambarau mbele yake.

Wataalam wawili wa afya wamevaa barakoa na glavu wakimhudumia mgonjwa aliyevalishwa bib ya kinga ya rangi ya waridi. Mmoja anashika kifaa cha meno, ishara ya kuwa anatekeleza uchunguzi au matibabu ya meno.

Chupa tatu za vitamini D zimeweza kupangwa kwa pamoja. Ya kwanza imeandikwa Vitamin D Potency. Ya pili imeandikwa pure. Ya tatu imeandikwa Now. Chupa hizi zinatumika ili kusaidia kuongeza vitamini D kwa mwili wa binadamu.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha MRI cha siemens huku mhudumu wa afya akimsaidia kujiandaa kwa uchunguzi. Viti vya magurudumu na vifaa vya kitibabu vinaonekana pembeni vikionyesha mazingira ya kisasa ya uchunguzi wa ndani ya mwili.

Mtu mmoja amevalia koti jeupe, barakoa na tochi kichwani, huku kwa mkono wake wa kulia ameshikilia kalamu. Anamwongelesha mwanamke ambaye ana nywele refu. Nyuma yao kuna kikundi kingine cha watu ambao pia wanazungumza.

Wanawake wawili ambao wamevalia , koti nyeupe na barakoa wameketi chini. Mmoja amekaa mbele ya mashine ya kushonea ya nguo . Kando yake kuna barakoa nyingi . Kando kuna mtu ambaye anatoka nje ya mlango akiingia ndani.

Gari aina ya Pickup , inaonekana ikipita ndani ya maji ya mafuriko. Kando ya Pickup hiyo, kuna lori ambayo pia inapita ndani ya maji. Majii imejaa jijini mzima.

Bidhaa ya virutubisho vya Iron Chelete kutoka WellVita imewasilishwa, ikiwa na maelezo kwamba inapunguza uchovu na husaidia kuunda celi nyekunsu za damu. Kifunganishio kina vidonge sitini.

Mtu mmoja aliyevalia shati ya kijani kibichi, saa mkononi na barakoa ameweza kuketi chini. Kando yake kuna mwanamke ambaye amesonga nywele, amevalia barakoa na amevalia mavazi ya kujikinga. Anaonekana akimpa tiba aliyeketi chini.

Chupa ndogo imejaa dawa ya maji ikishikwa kwa uangalifu na mkono uliovaa glavu ya kinga ya matibabu. Mwonekano wa glovu unaonyesha taratibu za usalama zinazozingatiwa wakati wa maandalizi ya sindano ikisisitiza mazingira ya uangalifu wa kiafya na usafi.

Kikundi cha watu wamesimama kandoya barabara ambayo imebomolewa na mafuriko. Kando kuna udongo ambao umeporomoka na viuma ambavyo vimevunjwa. Upande wa kushoto maji yanatiririka kutoka sehemu ya juu ikielekea na sehemu ya chini.

Kikundi cha watu wanajaribu kushikilia nyumba ambayo iko kwenye mafuriko. watu wengine wamebeba mizigo na wanaonekana wakitembea. Kando ya nyumba hilo kuna mama ambaye amebeba ndoo ya plastiki karibu na mtoto wake.

Mtu mmoja aliyevalia begi mgongoni, kofia kichwani na koti na kubeba mkokoteni anaonekana akitembea kwenye maji ya mafuriko. Gari la ambulensi liko mbele yake.

Mzee aliyevalia shati ya maridadi na barakoa ameweza kuketi chini. Kando yake kuna mwanamke ambaye amesuka nywele na amevaa shati ya samawati na barakoa. Mwanamke huyu anaweka dawa kwenye mkono wa mzee huyu.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga kikamilifu, pamoja na glavu, barakoa na miwani ya usalama. Wanatekeleza kazi ya usafi au uzuiaji wa maambukizi. Mmoja anafuata counter , mwingine ananyunyuziwa dawa juu ya meza. Chumba kina viti, meza ndogo na mmea wa ndani.

Watu wamekusanyika karibu na kisima cha maji chenye rangi ya buluu na nyeupe, huku mitungi kadhaa ikiwa imetandazwa chini tayari kujaza. Mandhari ya nje inaonyesha anga yenye mawingu na miti mmoja upande wa nyuma.

Mapokezi ya biashara yana meza yenye bango lenye maandishi ya rangi tofauti, playful care . Ukutani kuna runinga inayocheza vipindi huku ukiwa na rangi ya machungwa. Mlango wa glasi una maandishi na michoro upande wa kushoto.

Watu wawili ambao wamevalia ovaroli na gambuti, wanaonekana wakisafisha mazingira. Nyuma yao kuna pikipiki ambayo imebeba abiria na inakuja kwa kasi. Kando ya pikipiki hiyo kuna manyumba kadhaa.

Mtu mmoja anamsaidia mwenzake kufanya zoezi la kimwili kwa kutumia kifaa cheupe kilichopinda. Kinachofanana na bomba laini. Zana mbalimbali za tiba na mazoezi zipo kwenye mandhari ya nyumba zikionyesha kuwa ni mazingira ya kliniki au kituo cha kurekebisha afya.

Chupa nne za virutubisho vya vitamini D zinaonekana zikiwa, zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya waridi. Kila chupa inachapa na kiasi tofauti cha vitamini D. Zikionyesha aina mbalimbali ya bidhaa za lishe, zinazotusaidia kuongeza vitamini D mwilini.

Viwele viwili vya chanjo ya M-M-R II, vina kofia za buluu na maandishi yanayoelezea matumizi yake dhidi ya surua, mapusha na rubela. Karatasi ya maelezo iko nyuma, ikiainisha maelekezo ya kuhifadhi na matumizi ya dawa hiyo ya sindano ya chini ya ngozi.

Kundi la watu linaonekana likisimama nyuma ya meza zilizojaa paketi za sodo. Wengine wakiwa wameshika mabango yenye ujumbe. Inaonekana ni tukio la uhamasishaji au ugawaji wa bidhaa za usafi wa hedhi katika jamii.

Mwanamke amevaa kofia ya kulala ya rangi ya shabaha na shati nyeusi. Anaonekana akimtunza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha watoto akishika mikono ya mtoto. Mwanamke huyu ana mpira wa dripu iliyobandikwa kwenye mkono wake ikionyesha huenda yuko hospitalini.

Watu kadhaa wanatembea katikati ya maji mengi yaliotumwa barabarani yanayoashiria mafuriko. Baadhi yao wamevua viatu na kuvibeba mkononi mwao. Wakipita kwenye maji yanayowafikia magotini. Majengo na vija vingine vinaonekana kwa umbali.

Chupa ya chanjo ya surua , mabusha na rubella imewekwa karibu na sindano na pedi ya kusafisha sehemu ya kuchanja. Vifaa vinahusiana na taratibu za afya ya umma kupitia chanjo za mwili.

Wafanyikazi wawili wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji, maski , kofia na mavazi la kinga. Wakimhudumia mtoto mchanga. Mmoja anamshika akimpatia huduma ya kimatibabu, huenda ni uchunguzi wa awali au tiba maalum. Mazingira yanaonyesha uwepo wa mfumo rasmi wa afya likiwa kituo la kitaalamu katika hospitali au kituo cha afya.

Watu wawili wakiwa kwenye mazingira ya hospitali ,mmoja amevaa koti jeupe ya daktari na mwingine sare ya bluu. Wamevalia barakoa na wanashughulika na vifaa vya matibabu wakimhudumia mgonjwa aliyelala. Vifaa vya matibabu vinaonekana pembeni vikionyesha kuwa ni huduma ya kiafya inayoendelea.

Mwanafunzi au mtafiti, amevalia kanzu nyeupe ya maabara na miwani. Ameketi mbele ya vifaa vya maabara kama vile bunsen burner na vyombo vya kioo, akifanya jaribio au zoezi la kisayansi. Watu wengine pia wakiwa wamevaa kanzu nyeupe wanaonekana kwa umbali, nyuma yake mandhari yanaonekana kuwa ndani ya maabara.

Tanki la maji limeinuliwa juu ya muundo wa chuma, likiwa mbele ya maeneo yenye mahema mengi yaliyoenea kwenye ardhi nyekundu, Mandhari inaonyesha makaazi ya muda yanayoweza kuwa ya wakimbizi au watu walioko kwenye mazingira ya dharura ambapo huduma muhimu kama maji zinahitajika sana.

Mkono umeshikilia chupa mbili za dawa pamoja na kadi kutoka Kasmil Herbal Clinic. Maandishi kwenye kadi yanaelezea huduma na magonjwa yanayotibiwa huku chupa zikionyesha bidhaa za afya mbadala au virutubisho vya miti shamba.

Watu watatu wamesimama pamoja wakizungumza. Mmoja amevalia koti nyeupe na barakoa, wa pili amevalia koti jeusi na barakoa. Nyuma yao kuna maboksi yaliyopangwa kwa utaratibu.

Kituo cha maji kimeandikwa Boya Water Project KOKO namba five . Huku watu wawili wakiteka maji kwenye mitungi ya manjano. Milango ya kituo ni ya buluu na jengo lingine lenye maandishi miracle linaonekana nyuma. Mandhari inaonyesha mradi wa jamii wa usambazaji wa maj safi.

Hali ya ukame inaonekana wazi ambapo mwanamke amevalia vazi refu la jadi lenye rangi nyeusi. Amesimama pekeyake katika mandhari kame na yenye huzuni. Kode ya dhini kuna mifupa na mizoga ya wanyama ikishuhudia adhari mbaya ya ukame mkali uliokumba eneo hilo.

Chupa ndogo ya dawa yenye kofia ya bluu inaonekana, lebo yake kina maandishi, MM-RVX-PRO. Ikionyesha kuwa ni powder for suspension for injection . Pia imeandikwa IM or SC use. Ikielezea njia ya matumizi, chini ya maandishi kuna barcode , ndani ya chupa kuna poda nyeupe.

Msichana anayetabasamu ameshika pedi ya kitambaa mkononi, akiwa ndani ya darasa au chumba cha mafunzo. Wengine wawili wako nyuma, mmoja ameketi na mwingine amesimama. Mazingira yanaonyesha shughuli ya elimu au uhamasishaji.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa na mtoto mdogo pangoni. Huku mtaalamu wa meno aliyevaa mavazi ya kinga akishika kifaa cha matibabu. Mazingira yanaonyesha kliniki ya meno yenye vifaa vya huduma ya afya ya mdomo.

Mtoto ameketi kwenye paja la mtu aliyevaa kofia ya bluu na koti la jeans akipokea matibabu. Wengine wawili, mmoja mwenye shati ya njano na mwingine wa nyekundu wamesimama na kuketi wakishuhudia. Meza yenye vifaa vya tiba na chupa ya sanitizer iko nyuma ikionyesha mazingira ya kliniki au kituo cha afya.

Mtu mmoja aliye valia sweta nyeusi na barakoa ameeza kulala katika kitanda cha hospitali. Muhudumu wa afya alivalia nguo nyeupe ameweza kushikilia mguu wake wa kushoto huku akimpa matibabu.

Mwanamke ambaye anaonekana kama muuguzi wa afya. Amevalia barakoa ya blue sare ya blue .Anashikilia chupa dogo la dawa na sindano, akionekana kuchota dawa kutoka kwenye chupa. Nyuma yake kuna watu kadhaa wamesimama au wanatembea. Na mazingira yanaonyesha kuwa eneo la nje nilawazi, lenye paa.

Mhudumu wa afya amevalia glovu nyeupe na mavazi ya kujikinga kutokna na maradhi ambayo yanasababishwa na ngozi. Mikononi mwake ameshikilia mikono ambayo imevimba kutokana na maradhi haya ya ngozi.

Chumba kubwa nyeupe ina nembo ambayo imeandikwa pills for sex . Juu ya maneno haya upande wa kushoto kuna namba na upande wa kulia kuna tarehe. Chini ya maneno haya pills for sex kuna mfuatano wa mistari mieusi inayofanana na bar code .

Daktari wa meno wakike, akiwa amevaa kanzu nyeupe na barakoa, akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Msaidizi wa kiume pia amevaa barakoa, yuko karibu. Vifaa mbalimbali vya meno na sirinji ya kompyuta vinaonekana hospitalini.

Mtu mmoja amesimama karibu na incubator ya watoto wachanga, akionekana kuikagua au kuirekebisha . Incubator ina muundo wa wazi wa mduara pembeni unaiwezesha kumfikia mtoto bila kuvuruga mazingira yake ya ulinzi.

Meza nyekundu ya plastiki imejaa chupa za dawa na kikombe kimoja. Kando yake kuna stuli ya kijano ambayo juu yake ina vitabu viwili. Chini kuna begi ambalo limefunguliwa wazi. Na linaonekana kwamba halina kitu ndani.

Mtu aliyevaa fulana nyekundu anasafisha sakafu kwa kutumia mop mbele ya ukuta wenye michoro ya afya. Michoro hiyo inatoa ujumbe wa elimu kuhusu kunawa mikono bila sabuni kwa msaada wa mvua na umuhimu wa kutumia maji yaliyochemshwa au kutibiwa. Mchoro una picha za watu wengi angavu zinazotia macho.

Mtu mmoja aliyevalia koti nyeupe na barakoa, ameshikilia kifaa kinachotumika katika hospitali. Kando yake kuna mama ambaye ana nywele refu. Nyuma yao, kuna watu wengine ambao wameketi, na mmoja kusimama, huku ameshikilia karatasi mkononi.

Tangazo la Maasai Herbal linaonyesha tiba za asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania. Likiwa na picha ya tikitimaji, mbegu na bakuli la miti shamba. Nambari ya simu ya mawasiliano pia inaonyesha kwa ajili ya kupasha maelezo zaidi.

Mtu mmoja aliyevalia shati ya kijivu ameketi kwa mashine ya kutibu viungo vya mwili. Muuguzi wa afya naye ako kando yake na amevalia nguo ya bluu. Anaonekana kumsaidia kupata tiba na mazingira haya yanajaribu kuleta taswira ya hospitali.

Mtu amevaa vifaa vya kujikinga. Maski , glavu na kofia . Anatembea barabarani akiwa ana bomba kubwa ya kunyunyizia dawa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na njia ya kuenda kwa miguu ikiashiria shughuli ya usafi au kupulizia dawa eneo la wazi.

Mawingu ya nzige yamefunika anga. Wakiwa wengi sana kiasi cha kuonekana kama wingu jeusi. Baadhi yao wanaoaa juu ya miti na vichaka huku wengine wakiwa karibu na ardhi. Ni tukio linaloashiria uvamizi mkubwa wa wadudu hawa.

Mtu aliyevalia koti jeupe na glovu anatekeleza utaratibu wa kitibabu kwa mtu aliyeketi akizingatia sehemu ya kichwa. Vifaa vya matibabu vinaonekana nyuma vilivyoonyesha mazingira ya kliniki au maabara.

Watoto wawili wanatembea kwenye maji ya mafuriko karibu na nyumba za mabanda, zilizojengwa kwa mabati na mbao. Maji yamejaa karibu na nyumba na nguo zimetandikwa juu ya mbao kukauka. Mazingira yanaonyesha hali ngumu ya maisha kutokana na mafuriko.

Mtu mmoja mwenye nguo za rangi ya kijivu ameweza kulala katika kitanda cha hospitali. Mkono wake na kichwa chake kina jeraha ambazo zimeweza kufungwa na bendeji. Kando yake kuna meza ambayo ina sahani na kikombe kimoja.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga na kofia, ananyunyuzia dawa shambani kwa kutumia kifaa cha kunyunyuzia kilichounganishwa na begi la mgongoni. Mazingira yanaonyesha mimea iliyopangwa vizuri, huku milima na mijengo kijijini yakionekana nyuma. Mandhari inasisitiza kazi ya kilimo na tahadhari ya kiafya.

Mkono wenye pete kwenye kidole cha ndoa unashikilia sindano na chupa ndogo ukienda kuvuta dawa. Mandhari ya ndani ni ya kimatibabu ikiashiria maandalizi ya hatua ya kliniki. Picha inasisitiza umakini wa kazi ya huduma ya afya.

Wauguzi wawili wanashughulikia watoto wachanga walioko kwenye incubator katika chumba cha hospitali kilicho na vifaa vya NICU. Mmoja amesimama karibu na kifaa, mwingine ameegemea kumwangalia mtoto. Mandhari ni safu na ya kitaalam, ikionyesha utunzaji maalum wa watoto wachanga.

Mtu ameketi akiwa amebeba mtoto aliyezamishwa ndani ya blanketi huku mtu mwingine akiyevalia koti la manjano na kinga ya uso amemsimamia karibu akionekana kuwasaidia. Manthari inaonyesha tukio la huduma za jamii au kiafya likiwa katika mazingira ya hadhara.

Watu wawili wamesimama katika eneo lililoharibiwa mmoja akiwa amevaa sare ya kijeshi na mwingine sare ya kahawia. Nyuma yao kuna jengo lililobomolewa na kifusi kimesambaa. Tingatinga ya manjano inaendelea na kazi ya ubomoaji huku anga ikiwa safi na sehemu ya eneo imezungukwa na nyasi.

Kiboksi kinachosambaza vidonge vinne vya colelacfilerol, vilivyo jina ya biashara. Dawa hizi ni aina ya vitamini D na viwili kati ya hivyo vinaonekana vikiwa mbele ya boksi. Mfumo huu wa kipimo cha juu hutumika mara moja kwa wiki au kama vilivyoelezewa na mtaalamu wa afya.

Kibuyu cha lita tano kilicho na kifuniko nyekundu kimewekwa mbele ya ukuta. Kimejaa dawa hadi ukingoni. Mbele kuna maandishi ambayo yameandikwa Epilepsy Medicine .

Kuna chupa nne za virutubisho vya vitamin D .Kila moja ina chapa tofauti new chapter, life extension, hum na megafood .Zote zimeandikwa kuwa na faida za kiafya kama kusaidia mifupa, kinga ya mwili na ufyonzwaji bora wa virutubisho.

Kifurushi cha vidonge vya kijani kimeandikwa Ibuprofen kwa maandishi meupe kinachoonekana kuwa dawa ya kupunguza maumivu na homa. Vidonge vimepangwa kwenye karatasi ya plastiki yenye nafasi za mviringo.

Chupa ya kijani yenye maandishi Nature's Bountie, inaonyesha virutubisho vya vitamini D, kwa matumizi ya muda mfupi dhidi ya upungufu wa vitamini hiyo. Vidonge sabini na mbili vya kumeza haraka vimeainishwa kwa kuimarisha kinga ya mwili.

Mtu aliyekaa anapokea chanjo kwa mhudumu aliyevaa glavu. Meza jirani ina sanduku la taka na matibabu na karatasi , huku ukuta wa nyuma ukiwa na mchoro wa rangi ya bluu, njano na machungwa.

Mwanamke ameketi kwenye meza, amevaa barakoa nyeupe na fulana nyeupe, yenye apron ya bluu na nembo. Anaonekana kuongea na mwanaume aliyeketi mbele yake, ambaye mgongo wake unaonekana kwenye meza karibu na mwanamke kuna chupa ya kusafisha mikono.

Chupa na boksi ya dawa ya Azithromycin, yenye ladha ya cherry ikionyeshwa kipimo cha miligramu mia mbili kila milimita tano na ujumla wa miligramu mia sita baada ya kuchanganywa. Ina maelezo kwamba ni matumizi ya mdomo pekee na inawekwa alama ya RX only .

Mtu ambaye amevaa nguo zenye michoro na bangili mikononi ameketi chini, anaonekana akishika kitu kinachofanana na nyasi au kifagio kinachomkononi, huku mbele yake kukiona vitu vingine kama chupa ya kibuyu, mifuko midogo, na labda viungo au shanga

Kundi la watu wanne wamesima nje ya jengo. Wanawake wawili waliovalia fulana za njano zinazong'aa wanaonekana wakishika vitu vidogo. Kati yao kuna chombo kikubwa cheupe chenye mabomba, kikiwa kimesimama kwenye stendi ya blue , huenda ni kifaa cha kunawia mikono au kuchunga maji.

Chanjo ya chupa ya MMR yenye ujazo wa milimita ishirini imewekwa karibu na sindano na pamba ya matibabu. Chanjo hii hutoa kinga dhidi ya surua, mabusha, na rubella. Magonjwa hatari kwa watoto. Vifaa hivyo vinaonyesha hatua muhimu katika huduma ya afya, zikilenga kuzuia mambukizi kupitia chanjo salama na ya haraka.

Watu kadhaa wako katikati ya vifusi vingi vilivyobomoka, wakionekana wakitafuta au kuokoa. Baadhi yao wamevaa sare za bluu na kofia ngumu, wakionyesha kuwa ni waokozi, huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa.

Mtu aliyevaa sare za kimatibabu na barakoa anamchunguza mgonjwa aliyeketi. Mhudumu wa afya anamhudumia mgonjwa, labda akimchunguza koo au shingo, katika mazingira yanayoonyeshwa kituo cha afya.

Mtu aliyevaa sweta ya kijivu na shati ya kijani yenye maua na pukia sindano, kwenye mrono wa juu kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia sare ya bluu na glavu. Tukio linafanyika nje karibu na hema na kuna watu wengine waliokusanyika, ikionyesha kampeni ya matibabu au chanjo kwa jamii.

Duka la dawa za kiasili au mtaalamu wa tiba asilia, linaonekana. Bango kubwa upande wa kulia linaorodhesha magonjwa au matatizo ya kiafya yanayodaiwa kutibiwa. Chini ya bango kuna chupa kadhaa zenye vinywaji na upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa mizizi, mimea na vitu vingine vya kiasili.

Kisanduku cha dawa ya Azomax 500, ambacho kinatambulika kama Azynthromaxin, ikionyesha kuwa ni kinga mwili yenye wigo mpana. Kifurushi hicho kinaelezea kuwa kina vidonge visita vilivyo utando. Inaonekana wazi chini ya kisanduku, ikionyesha ni mtengenezaji au msababishaji wa dawa hizo.

Lori kubwa limepinduka katikati ya barabara iliyojaa mafuriko ya maji yenye matope watu kadhaa wamesimama pembeni wakitazama au wakijaribu kupita hii inaashiria tukio la maafa lililosababishwa na mvua kubwa au mto kufurika

Watu wawili wakiwa wamevaa barakoa za kujinga wanaonekana wakiuzika na upakuaji wa mitungi mikubwa mizito, mitungi hii inaonekana kuwa ya kezi na uenda ni oksijeni ikishukishwa kutoka kwenye lori ndogo la mizigo ambalo limeegeshwa kwenye mlango wa jengo.

Mtu amesimama shambani akiwa na fimbo ndefu akizungukwa na kundi la nzige wanaoruka ovyoovyo angani. Mazingira yana uoto wa asili na anga limefunikwa na mawingu kiasi. Hali hii inaonyesha athari wa uvamizi wa nzige kwa kilimo.

Kuna chupa ndogo ya dawa yenye kofia ya rangi za zambarau, na maandishi yanayoonekana kama Altamaril na Yellow Fever Vaccine. Pembeni yake kuna sindano safi isiyo na ncha, iliyo na maandishi solvent for Altamaril. Vitu vimepangwa kwenye sehemu yenye rangi nyeusi, inayoashiria vifaa vya matibabu au chanjo.

Mwanamke aliyevalia nguo ya kijani na kilemba cha waridi anaosha mikono kwa maji safi kwenye beseni lililo nje karibu na jengo la zege lenye mchanga. Anaonekana kushughulika na usafi binafsi kwa utulivu akimiminia maji mikononi huku akiegemea kidogo mbele katika mazingira ya nyumba yenye mwangaza wa asili.

Mtu mmoja aliyevalia shati la samawati anainua mkono juu. Kando yake kuna bango ambalo limeandikwa Water step . Nyuma yake kuna tanki za maji. Hii inatuletea taswira ya maji na utunzaji wa maji.

Mtu mmoja aliyevalia koti jeupe na kilemba kichwani. Ameshikilia sanduku ambayo imejaa dawa za miti shamba. Kando yake kuna karatasi ambazo anatumia kupakia dawa ya miti shamba hizo.

Mkono ambao umevalia glovu ya rangi ya kijani kibichi umeweza kushika chupa ya dawa. Dawa hilo limeandikwa yellow fever . Kwa huo huo mkono bado, kuna sindano ambayo hutumika kutoa dawa kwenye chupa hilo.

Watu waliovaa sare za bluu na kofia za usalama wamesimama kwenye eneo la wazi, karibu na majengo na mimea. Wakionekana kusanifu au kuandaa vifaa kwa ajili ya shughuli ya kiafya. Muonekano wa kundi hilo na mazingira vinadokeza mpango wa huduma wa matibabu au msaada wa binadamu unaofanyika nje.

Kundi la watu waliovaa mashati ya kijani na vizibao vya bluu. Wameshika vifaa vya kielektroniki wakiwa nje. Mazingira yanayoonyesha majengo na miti. Wanaonekana kufanya kazi ya ukusanyaji wa taarifa au huduma za afya kwa kutumia teknolojia.

Watu wanasonga kwenye maji ya mafuriko karibu na nyumba ya jadi ya nyasi. wanawake na watoto wanaonekana wakijitahidi kuokoa vitu na kuingia ndani ya nyumba hiyo. Mazingira yanaonyesha athari za mvua kubwa au mafuriko.

Mikono miwili inashika vifunganisho vitatu vidogo. Vifunganisho viwili vya chini vina vidonge au tembe za rangi ya kahawia nyepesi zikiwa ndani ya mifuko ya plastiki. Kifungasho cha juu kina vidonge vya rangi ya manjano pia ndani mfuko wa plastiki. Kifungashio cha kushoto kinafunikiwa na karatasi ya kahawia au kitambaa.

Mtu aliyevaa fulana ya giza na suruali nyeupe amesimama kwenye shamba lenye vichaka huku akiinua mikono juu akiwa katikati ya kundi kubwa la nzige wanaoruka na kutandaa angani. Tukio linaashiria uvamizi wa nzige unaoweza kuathiri mimea au mazingira ya kilimo.

Chupa ya rangi nyekundu yenye kifuniko cha manjano na yenye lebo ambayo imeandikwa nguvu za kiume zimewekwa mezani. Kando yake kuna chupa nyingine yenye lebo ya mkoko na kifuniko nyeupe.

Bidhaa za afya ikiwemo sabuni tatu za Tiba Herbs Research. Chupa kubwa ya kifuniko cha chungwa na mitungi miwili midogo zimetengenezwa kwa ajili ya matibabu ya ngozi kama vipele, fagasi na harara.

Watu wengi wamekusanyika kwenye eneo lenye magofu na mabaki ya jengo lililoharibika, wakionekana kuchunguza au kujadili kilichotokea. Anga ni ya mawingu na majengo ya karibu inaonyesha mazingira ya mtaa wa kawaida. Taswira inaashiria tukio kubwa ambalo limeleta mashikamano ya wanajamii.

Mwanamke ananawa mikono kwenye tanki la maji la roto lilioandikwa UNICEF, huku mtoto mdogo akimtazama. Wanapatikana kwenye mazingira ya kijijini au mitaani, na mwanamke huyu amevaa barakoa, ishara ya kuzingatia usafi na tahadhari za kiafya.